Ni chongo cha udongo kinachovuka moshi. Nyuma yake kukiwa kuna beseni ya rangi nyekundu ndani kukiwako na chombo kingine kilichozungushwa na ushanga. Haya ni mazingira ya uganga ama yale ya uchawi au za dawa za kiasili. Kando kuna chungu kingine kilichovunjika nusu chenye majivu.

Mwanamke mwenye umri wa makamo amevaa barakoa anapokea sindano kwenye bega na mhudumu aliyevaa nguo nyeupe na saa mkononi. Kando yake kuna meza ya rangi ya kahawia, juu kuna begi lililoandikwa neno vaccine mazingira haya yanaonyesha kuwa ni hospitali au ni wodi.